Ili kupata huduma zinazostahilika katika huduma za kimpesa ama zinazohusiana na pesa, shirika la safaricom limesaidia kwa kuongeza wahudumu wanaosaidia katika huduma zinazohitajika.

Uuzaji wa matunda ni biashara ambayo imekita mizizi ili kukimu mahitaji ya watu haswa kwa kuwapa fedha. Matunda kama machungwa, ndizi na nanasi yameshika soko na yana uhitaji mwingi miongoni mwa wanunuzi.

Ili kupata pesa zaidi ama pato zaidi na faida muuzaji hujitwika jukumu la kuweka M-Pesa na kuweka mahali ambapo watu huweza kupumzika ili waeze kununua vitu zaidi wanapopumzika hapo.

Beli za bidhaa huwa kitega uchumi cha watu wengi haswa zenye nguo na viatu. Wanaojua dhamani yake hujitweka jukumu la kuzinunua kisha kupata faida maridhawa baada ya kuuza bidhaa zilizomo.

Ili aweze kununua kitu kutoka kwa muuzaji .Yeye hujitwika jukumu ya kuchunguza ama kuangalia vyema bidhaa hiyo ili aweze kujua ubora uliopo katika bidhaa hiyo ndiposa aweze kununua ama kumpa muuzaji pesa alizo nazo kama pato lake.

Bidhaa mbalimbali kama vile magari huitaji huduma mbalimbali ili kuendelea kufanya kazi kwa uadilifu. Hivyo watu wanazozitengeneza na katika magareji hupata pesa kulingana na uwezo wao wa kuendelesha uadilifu katika biashara hiyo.

Shirika mbalimbali za kiserikali pamoja na zile si za kiserikali, hupatiana notisi ili kumwezesha mwajiriwa kujua ya kwamba wanapo, kazi walizozifanya, watapata aje malipo yao.

Kuna maduka kuu ambao ukipata watu katika idadi kubwa, kwa hivyo kampuni tofauti tofauti kama zile za sharubati, kama vile ya Delamere hutumia maduka hayo kuuza bidhaa zao katika idadi kubwa.

Kwa sababu ya faida ambazo wauzaji magari huwa nayo, wao huweza kujenga majumba makubwa makubwa ili kuendeleza biashara zao za uuzaji wa magari za kifahari na kuonyesha umaarufu wao kwa kuuza magari hayo.

Mashirika mbalimbali yanayojihusisha na magari kama vile Toyota. Mashirika haya hununua magari kutoka nchi zingine kisha kuziuza nchini na kulipa ushuru serikalini kiasi na pesa zilizosalia kulipa wafanyikazi wao na waajiri wao.

Dumwa ya gari au gurudumu ya gari, kuna muda ambao uharibika. Hivyo basii inabidi mwenye gari aweze kuenda katika duka mahususi ili aweze kupata gurudumu linaloenda sambamba na gari yake. Hivyo basii kumpatia kipato anayeuza magurudumu.

Katika pilikapilika za kukimu mahitaji ya kila siku, watu hutumia njia tofauti tofauti kama vile wavuvi wao huenda kuvua samaki nao kuuzia wanaozitengeneza na kuziunda ili wanaohitaji waweze kuzinunua na kuzitumia wanavyotaka.

Mtu anapotaka kuenda katika nchi za kigeni, lazima abadili fedha zao ziwe sawia na zile za nchi uendazo. Hivyo basi wao hupata huduma hizi za kubadili pesa kutoka kwenye mashirika maalum za kiserekali.

Kando na kutumia pesa mkononi kulipia huduma au bidhaa tunazohitaji, watu hutumia kadi za benki kama vile Visa ambapo utumizi wake ni haraka na salama, hivi kuharakisha uwasilisjaji wa huduma na bidhaa.

Huduma za kifedha ambazo hufanyika haswa kwenye M-Pesa, katika ununuzi wa bidhaa na utoaji wa pesa ili kukidhi mahitaji ya kila siku ya binadamu, zimerahisishwa kutumia rununu katika maduka zinazopeana huduma hizo.